Kiti maalum cha chocha wagonjwa. Kiti hiki kina mfuniko wa bluu ilio jaa pamba ili kutoa faraja kwa mgonjwa. Chini ya kiti kuna ndoo nyeupe inayotumika kuhifadhi mkojo au kinyesi.

Madamu wa bluu aliyevaa mshipi maalum wa shingoni unao julikana kama neck brace au cervical collar . Kifaa hiki hutumika kusaidia shingo baada ya jeraha au upasuaji au kupunguza maumivu ya shingo, uimarisha shingo na kuzuia harakati zilizo hitajika wakati wa kupona. Mazingira ya picha ni safi na ya kitaaluma yakionyesha matumizi ya kifaa hiki katika huduma za afya.

Wataalamu wa afya, wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji, wote wamevaa sare za upasuaji zenye rangi ya blue , kofia, na barakoa, wanafanya kazi karibu na mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji, kuna vifaa mbali.

Madaktari waliovaa mavazi ya upasuaji wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Katika chumba cha upasuaji wamevaa mavazi ya kinga, barakoa na kofia za upasuaji kwa ajili ya usafi na usalama. Taa ya upasuaji inaangaza eneo la kazi na mazingira yanaonyesha umakini wa hali ya juu katika kutoa huduma ya afya ya kitaaluma.

Mkono wa mwanadamu ulio umeumia ukiwa umetumbukiwa kwenye kitambaa mkono umefungwa kwenye kitambaa cha rangi ya kijivu kilichounganishwa na kamba nyeusi hii inaonyesha matumizi ya kiitambaa cha kutundikia mkono wakati umekosa nguvu au umeumia.

Kitanda cha hospitali cha kisasa, kinafanywa kwa mbao na chuma na kina magurudumu kwa ajili ya kusongeza kwa urahisi. Kitanda hiki pia kina uwezo wa kurekebisha sehemu ya kichwa. Mfumo wake wa chuma huonekana una uwezo wa kubadilishwa na kushushwa. kinakaa kwenye madhari nyeupe bila vitu vingi karibu nacho.

Kiti cha choo kinachoinuliwa kinachotumiwa na watu wenye matatizo ya kusimama au kukaa chini mara nyingi wazee au wagonjwa. Kifaa hiki kina fremu ya chuma inayozunguka choo yenye vishikio viwili vinavyofunikwa kwa mpira laini kwa ajili

Ubao wa plastiki uliowekwa juu ya beseni la kuogelea. Ubao huu mweupe una matundu madogo ya kutoa maji na umeshikiliwa kwa miguu minne kwenye kingo za bafu. Pia kuna mpini wa kushikilia wa rangi ya blue upande wa kushoto kwa msaada wa usalama. Vifaa hivi hutumiwa hasa na watu wazee au wale wenye ulemavu.

Kundi la madaktari na wataalamu wa afya wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Wote wamevalia sare za upasuaji ikiwemo barakoa na kofia za kijani na wanaonekana wakishirikiana kufanya upasuaji.

Mwanamke akijitahidi kusimama kutoka kitandani kwa kutumia nguzo ya chuma anatabasamu. Inaonekana ana furaha na anaweza kutumia kifaa hicho. sehemu ya kulia inaonyesha kifaa hicho cha chuma ambacho husaidia watu kusimama.

Kundi la watu watatu waliovalia mavazi nyeupe ya kujikinga na booti wakishusha jeneza la mbao ndani ya shimo la kaburi wanaonekana wakiwa makini na shughuli hio na nyuma kuna gari jeupe hii inaashiria mazishi pengine ya mwadhiriwa wa ugonjwa hatari.

Eneo la ufupi wa bahari house ziwa ambapo kuna boti mbili za ukumbi watu kadhaa wako karibu na boti hizo baadhi wako ndani ya maji na wengine wamesimama ufukweni milima inaonekana kwa mbali anga ni ya buluu na mawingu machache.

Vifaa vya kujikinga, kuna mtu amevaa suti nzima ya blue , ya kinga, inayojumuisha kofia, na buti za blue , upande wa kulia kuna picha ya vifaa vingine, ikiwemo barakoa, ya upasuaji ya blue , ngao ya uso, vifuniko.

Shirika na WHO na unicef kuhusu wito wa dharura wa kuchukua hatua dhidi ya mlipuko wa surua na polio. Inamuonyesha mtoto akipewa chanjo ya matone mdomoni ikisisitiza umuhimu wa chanjo kwa watoto hasa wakati ambapo janga la Covid 19 limesababisha usumbufu katika ratiba za chanjo. Lengo kuu ni kulinda afya ya watoto kupitia chanjo.

Mtoto ameketi kwenye paja la mtu mzima, labda ya mamake. Mtoto huyo anashika na kula chakula kilichomo kwenye pakiti nyekundu na nyeupe, ambacho kinaonekana kua lishe tiba, kwa watoto wenye utapiamlo. Mavazi ya mtoto ni fulana ya mistari, na mtu mzima aliye karibu na yeye.

Wakiwa wamesimama ndani ya jengo, mbele ya mabango ya taasisi mbalimbali. Watu wanashikilia vifaa vya hospitali kama vile barakoa, glavu na boksi za vifaa tiba. Mbele yao kuna maboksi makubwa ya msaada, baadhi yakiwa yamefungwa na yameandikwa kwa lebo kama Medical face mask . Tukio linaonekana.

Mtoto mdogo mwenye njaa akiwa amekonda sana. Ngozi yake imekauka na mifupa inaonekana wazi. Mtoto huyo analia au amejikunjakunja kwa uchungu. Picha hii inaangazia ukweli wa janga njaa na utapiamlo katika baadhi ya maeneo duniani.

Mtaalamu wa afya mwanamke amevaa nguo nyekundu akimchunguza mtoto mdogo ambaye ameketi kwenye kitanda cha hospitalini. Nyuma ya mtoto huyo kuna mwanamke mwingine pengine mama yake anayefuatilia. Mtaalamu huyo ana kofia ya bluu ya unicef mkononi.

Wa mbu mkubwa mweusi aliyewekwa alama za marufuku duara nyekundu yenye mstari wa kuvuka katikati ikiwa ni ishara ya kupambana na malaria ,nchini ya picha kuna maandishi yanayosema 'stop malaria 25th April' yakimarisha tarehe ya kuadhimisha siku ya malaria .

Kundi la watu waliovalia mavazi meupe ya kujikinga, kama vile barakoa na suti ya kujikinga, wakishusha jeneza ndani ya kaburi. Hii inaashiria mazishi, pengine ya mwadhiriwa wa ugonjwa hatari kama Covid-19 na kuna makaburi mengine mengi yaliyoko nyuma yao.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo glavu, barakoa, kofia ya usalama na mavazi ya kinga ya mwili nzima. Mhudumu huyo anaonyesha ishara ya kidole gumba kuashiria kuwa hali iko shwari au kazi imefanyika vizuri. Mandhari ni ya safi kuashiria mazingira ya matibabu au maabara. Hii ni picha ya kuhamasisha usalama wa kiafya.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga ikiwa ni pamoja na glavu, barakoa na mavazi meupe ya plastiki. Mtu huyu amepiga magoti chini akiwa na majonzi au huzuni. Nyuma yake kuna moto unaowaka juu ya kuni, unaoshiria shughuli ya kuchoma mili. Huenda ni ibada ya mazishi au shughuli za maambukizi.

Daftari mwanamke akimshauri mgonjwa wa kiume. Wote wawili wamekaa kwenye meza ambayo ina vifaa vya kitabibu kama stethoscope na mashine ya kupima shinikizo la damu. Daktari anaonekana akimkabidhi mgonjwa karatasi. Wengine wamekaa nyuma yao wakisubiri huduma.

Kliniki ya kuhamahama yenye maandishi, beyond zero mobile clinic likiwa limeegeshwa chini ya mti mkubwa. Watu wengi hasa wanawake waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali na vitenge, wamesimama kwenye mstari wakingoja huduma. Baadhi ya watu wako karibu kuingia ndani ya gari ya huku wengine wakisubiri kivulini.

Mtaalamu wa afya akimpatia mwanamke chanjo. Mwanamke ameketi kwenye kiti na anatoa mkono wake ili apewe chanjo. Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na kanzu nyeupe. Karibu nao, kuna container la bluu linaloonekana kuwa lina vifaa vya chanjo.

Hapa tuna angalia jengo la bati, watu wame keti kwenye viti vya kijani wakiskiliza mzungumzaji alie simama upande wa kushoto. Mbele kuna meza yenye watu kadhaa walio keti, ina onekana kama jukwa la wazungumzaji, pembeni kuna bango lenye maandishi na picha ina weza kuwa mashirika au mradi maalum, hii ni shughuli ya jamii au kielimu.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa akimpa sindano mwanafunzi. Wote wawili wameketi kwenye viti vya mbao. Hii inaonekana ni kampeni ya chanjo unaofanyika shuleni kama inavyodhihirika na wanafunzi wengine waliovalia sare zinazofanana wakiwa wamesimama karibu. Kuna bango lenye maandishi kwenye ukuta ikionyesha kauli mbiu na maelezo mengine.

Kundi la watu, wengi wakiwa watu wazima na watoto wameketi nje ya mti na mbele ya gari dogo aina ya van .Gari hilo limeandikwa Makusa village roads entrance .Wako wakisubiri huduma za afya na mbele yao kuna meza dogo yenye chupa.

Mwanamke aliye vaa fulana yenye nembo anazungmza na kundi la watu walio kusanyika wakiwemo wanawake na watoto, una onekana kutoa elimu au maelezo muhimu huku akiwa ameshika peperushi mkononi. Watu waliomzunguka wanaskiza kwa makini na mtoto mdongo aliopo mbele ameshika chupa ya plastiki. Mandhari yana ashiria kambeni ya uhamishaji kuhusu afya, lishe au lime ya jamii.

Hii ni huduma ya kijamii ikifanyika katika eneo la wazi lenye miti na vichaka. Kuna hema jeupe lililofunikwa. Watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi mbalimbali kama buluu na nyeupe, huku wengine wakiwa wamesimama wakisubiri huduma. Bango lenye maandishi ya health linaonekana na mtu mmoja amevaa fulana ya reflective vest ishara kuwa ni mratibu au mhudumu.

Waliovaa barakoa na aproni nyeupe zenye nembo ya Amref Health Africa. Wamesimama kwenye njia ya udongo katikati ya nyumba zilizoezekwa kwa mabati,, ambazo zinaonekana kuwa katika eneo la makazi ya watu maskini. Hili linaweza kuwa eneo la mtaa wa mabanda.

Kundi la watu, wengi wakiwa wazee, wameketi kwenye viti vya plastiki nje ya jengo. Wote wamevaa nguo za bluu au kijani na macho yao yamefunikwa kwa bandeji nyeupe, ikionyesha kuwa wametoka kwenye upasuaji wa macho. Kuna mabango mawili.

Mtu akiwa ameketi kwenye viti vya plastiki nje, kwenye eneo la majani, mwanamke upande wa kushoto amevaa barakoa na fulana ya kijivu akionyesha chupi ya wasichana ya rangi ya buluu yenye michoro. Wasichana wawili waliovaa sare za shule za kijani wameshika chupi mpya na pakiti za taulo za kipe huku wakitabasamu kwa furaha.

Watu walioketi kwenye viti za plastiki ndani ya ukumbi. Watu hao wanaonekana kushiriki majadiliano au mafunzo, baadhi wakiwa wamevaa sare za blue zenye maandishi ya taasisi. Kuna bango pande wa kushoto lenye taarifa kuhusu shirika au mradi. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kijamii au elimu inayolenga uamishaji wa mafunzo na usaidizi wa jamii.

Ukumbu mkubwa wa mkutano, wenye sakafu nyekundu na viti vilivyopangwa kwa safu. Mbele ya jukwa kuna mzungumzaji akitoa mada na nyuma yake kuna skrini kubwa inaonyesha uwasilisho. Watu kadhaa wameketi mwenye viti wakisikiliza.

Jukwaa la Education Innovation Summit 23 ambapo kundi la wachezaji wamevaa nguo zenye rangi ya angavu wanatumbuiza. Kuna hadhira kubwa iliyokaa kwenye viti za vyenye muundo wa kipekee, wakiangalia onyesho na wengine wakipiga picha.

Kundi kubwa la watu, wengi wakiwa wanaume wazima, wamekaa katika chumba kikubwa. Wamekaa kwenye viti vilivyoandaliwa kwa safu mbele ya meza ndogo. Wanaonekana wakiwa mkutano, semina au mafunzo. Wengine wamekaa nyuma yao na baadhi yao wameinamisha vichwa vyao.

Jumba la bunge likiwa na viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwenye safu. Wakilishi kadhaa wamejipanga katikati ya jengo wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi. Kuna bango kubwa lenye nembo la serikali ya Kenya.

Kundi la watu wanane; wanne wakiwa wameketi na wanne wamesimama, wakiwa wamekusanyika karibu na meza kubwa ya mikutano yenye umbo la duara. Wanaume wengi wamevalia suti au nguo za ofisini na wanahudhuria mkutano au warsha pia kuna kompyuta ndogo au vifaa vya ofisini mezani.

Mkusanyiko mkubwa wa watu na watu wakiwa wamevaa kwenye viti mbali mbali vikiwemo vya plastiki vyeupe na vya rangi nyekundu watu hawa wamekaa wakiwa wanamtazama mtu au kitu kinachoonekana kuwa mbele yao.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekaa katika ukumbi mkubwa wa duara. Pengine kwenye mkutano wa kisiasa au kidini. Jukwaa liko katikati. Iimepambwa kwa vitambaa vya rangi ya bendera ya Kenya yaani kijani, nyekundu na nyeupe. Watu wamekaa katika viti iliyopangwa kuzunguka jukwaa hilo.

Watu darasani au ukumbuni wa kihudhuria kikao au mafunzo, wote wamevaa barakoa ishara ya tahadhari ya Covid-19. Wanaume wengi wanaonekana wakichukua noti na mbele kulia kuna simu na daftari mezani. Ukutani kuna bango lenye maandishi mesto club na nembo ya echo .

Kuna vijana walio keti kwenye viti vya plastiki wakizungumza kwa mgora ndani ya ukumbi wa mikutano kila mmoja anaonekana kuishika makaratasi au daftari ishara kwamba wanafanya kikao cha kujifunza au mafunzo. Ukumbi una madirisha makubwa yanayo I giza mwangaza wa asili na mapambo kwenye ukuta.

Unaofanyika ndani ya ukumbi mkubwa wa mikutano. Mbele kuna wanawake walioketi wakicheza ngoma wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya buluu na njano huku wanawake wakicheza mbele yao. Watazamaji wengine wameketi kwenye viti vya kijani na vya rangi nyingine wakifuatilia onyesho hilo kwa makini. Ukumbi umejaa mwanga wa asili na unavutia kwa muundo wake wa duara na jukwaa la mbao. Hii ni shughuli ya utamaduni au undani wenye mvuto sana.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na glavu za rangi ya buluu akionyesha jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia mfano wa plastiki wa taya na mswaki wa rangi nyekundu. Yu katika chumba cha kliniki cha meno na anaonekana kutoa elimu ya afya ya kinywa na meno kwa njia ya maonyesho ya vitendo.

Ya kinywa akiwa anamhudumia mgonjwa aliyevaa gauni la rangi ya pinki kwenye kliniki ya muda. Mtaalamu huyo amevaa koti jeupe na barakoa. Nyuma yake kuna bango linalosema free dental increase free access to dental likiwa na nembo za Kinga Africa , Genesis Global , Ministry of Colgate na mashirika mengine. Hii inaashiria kuwa ni huduma ya bure ya meno.

Sehemu ya juu inaonyesha mdomo ulio wazi na meno yaliyovunjika na kutofautiana. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha mdomo huo huo baada ya matibabu ambapo meno yamefungwa na yanaonekana kuwa sawa sawa na mepesi.

Daktari wa meno akiwa kazini akimfanyia mgonjwa matibabu ya meno, mgonjwa anafungua mdomo wake huku daktari akiwa amevaa glavu za buluu akitumia kifaa kidogo cha plastiki chenye ncha nyeupe kutibu huku akipaka dawa kwenye jino la mbele. Meno ya mgonjwa yanaonekana yakiwa safi na meupe.

Karibu ya midomo ya mtu aliyekuwa na tabasamu ikionyesha meno ya mbele yaliyo safi na meupe. Meno yamepangwa vizuri yakionekana kuwa yametunza vyema huenda yamefanyiwa matibabu ya kinywa kama vile kusafishwa au kuwekwa venus . Midomo inaonekana yenye afya na ngozi ya usoni ina muonekano asili picha inaonyesha mfano mzuri tabasamu.

Daktari wa meno akimhumia mgonjwa labda akichomoa jino au akifanya matibabu mengine ya meno. Daktari amevaa koti jeupe, miwani na glovu nyeupe. Anatumia vifaa mbalimbali ikiwemo poleo kwenye mdomo wa mgonjwa.

Sehemu mbili zikionyesha meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ya kusafisha meno. Picha juu inaonyesha meno yenye madoa na rangi.ya kijnjano huku picha chini ikionyesha meno yakiwa meupe na safi baada ya kusafishwa.

Karibia mdomo wa mtu anayetabasamu kwa furaha. Midomo imepakana rangi nyekundu ya kuvutia na meno ni meupe, safi na iliyopangwa vizuri. Ulimi unaonekana ukiwa ndani ya mdomo na ngozi ya uso ni laini na yenye afya ikionyesha hali ya furaha usafi wa kinywa.

Mashua ndogo ikiwa na watu wengi wamevaa jaketi za uokoaji ikisafiri kwenye mto wa maji ya kahawia. Kwenye mashua hiyo kuna bendera ya msalaba mwekundu ikipepea juu ya na mashua imeandikwa jamaa. Upande wa mashua kuna maandishi.

Mtu aliyevaa mavazi ya shirikina la msalaba mwekundu wakiwa kandokando ya maji ya mafuriko. Mmoja wao anashika bendera yenye alama ya msalaba mwekundu ishara ya msaada wa kibinadamu. Katika maji kuna mashua yenye watu waliovaa maboti ya kujiokoa. Inaonekana akiwa katika shughuli ya uokoaji au usaidiaji.

Shirika la msalaba mwekundu wa Kenya wakiwa na furaha huku mmoja akiwa amembeba mtoto mchanga aliyezongwa na blanketi la rangi ya buluu na rangii nyingine ya kupendeza. Mmoja wa wahudumu anashikilia paketi ya unga na bidhaa nyingine za msaada. Amevaa mavazi rasmi ya shirika hilo la nyekundu na kijivujivu wakiwa eneo wazi la mzingira ya mashambani.

Watoa huduma ya kwanza wakiwa wamevaa sare nyekundu wakimsaidia mtu aliye jeruhiwa mkononi. Mmoja wao anatumia dawa ya kusafisha jeraha kutoka kwenye chupa huku mwingine akishika kitambaa na kuvalia glavu nyeupe. Picha inaonyesha juhudi za kutoa huduma ya dharura.

Lori la kuzima moto ambalo lina rangi nyekundu na mistari nyeupe na jabu lori hili lina nembo ya Fire and Rescue na namba ishirini na nane sehemu ya mbele inaandikwa fire and rescue limeegeshwa nje mbele ya jengo fulani.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia jaketi za uokoaji za rangi ya chungwa, wamesimama karibu na mabaki ya nyumba iliyoharibika labda kutokana na furiko. kundi hilo, kuna nyumba nyingine iliyosimama kwenye nguzo na mtu amesimama mlangoni. Eneo linaonekana kuwa chafu ya udongo na uchafu.

Kundi la wanaume wakishughulikia mifuko iliyojaa unga wa mahindi, na chupa za mafuta, pengine ikiwa ni misaada. Wanafanya kazi chini ya banda, karibu na ufuko wa bahari, na boti inaonekana nyuma kwenye maji.

Aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya jamii ya wafugaji, akiwa ameketi na kutabasamu huku akipokea fedha au msaada kutoka kwa mtu aliye mbele yake. Pembeni kuna kijana aliyevaa fulana ya blue akiandika kwenye daftari huenda akichukua taarifa. Nyuma yao kuna watu wengine walioketi chini ya mti wakionekana kuwa sehemu ya shughuli hiyo. Madhari ya eneo la kijijini lenye mandhari ya.

Kundi la askari wanne, wakiwa wamevalia sare kamili, za kijeshi na athletes , wamepanda pikipiki mbili, kila pikipiki imepakiwa na askari wawili, askari wa mbele wameshika bunduki, na wote wanaonekana wako tayari kwa oparesheni au doria. Wako katika mazingira wazi la nyasi chache.

Kundi la wataalamu wa afya sita, wanne wakiwa wamesimama nyuma na wawili wameketi mbele. Wengi wao wamevaa mavazi ya buluu yenye maandishi premium hospital . Mmoja wa walio mbele amevaa koti jeupe la daktari. Wote wanatabasamu na wanaonekana wako tayari kutoa huduma,

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo ambalo linaonekana kuwa limeteketezwa. Mbele ya picha, kuna mtu amevaa jaketi nyekundu msalaba mwekundu, akiashiria msaada wa miradi au juhudi za uokoaji. Nyuma, kuna mabaki ya nyumba liliyobomolewa.

Mgonjwa ambulance ya premier hospital . Gari hilo ni jeupe na lina maandishi mekundu ambulance upande wa nyuma na pembeni kuna namba ya simu ya dharura 0714400099 ilioandikwa juu ya gari kwa maandishi mekundu.

Mhudumu wa huduma ya kwanza kutoka shirika la msalaba mwekundu, wakiwa katika eneo la dharura au mazoezi ya kutoa msaada. Wamevaa sare nyeupe zenye alama ya msalaba mwekundu baadhi wakiwa na helmeti na glavu. Wanaonekana wakihudumia mtu aliyelala chini huku wakizingira na watu waliokusanyika kutazama. Mazingira ni ya mtaa wa kawaida yakiwa na nyumba za mabati.

Gari la wagonjwa lenye maandishi St John Ambulance ambalo limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi mwanamke mmoja anatembea mbele ya gari hilo akitabasamu akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani mlango wa gari umeachwa wazi.

Nyumba kubwa likiteketea kwa moto na moshi mzito mweusi unapaa angani kuna watu wengi barabarani mbele ya jengo hilo wengine wakikimbia na wengine wakiwa wamesimama wakiangalia tukio hilo kuna miangaza ya barabara pia.

Watu wakiwa katika eneo la makazi ya mabanda wakiosha mikono kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba lililoko juu ya kiti cha plastiki cha buluu. Pembeni kuna ndoo na besheni la plastiki. Kuna bango la UNICEF nyuma yao likionyesha uwepo wa kampeni ya usafi au afya ya jamii. Mazingira yanaonyesha juhudi za kuimarisha usafi wa mikono.

Kundi la watu wanaume na wanawake ambao wengi wao wamevalia fulana za rangi ya njano zinazometa na kofia ngumu za rangi nyeupe. Wanaonekana wamekusanyika katika eneo la wazi labda mahali pa ujenzi kwa ajili ya ukaguzi au mradi fulani.

Mwanamke na mwanaume wakifanya usafi wa mikono katika mazingira ya makaazi duni au maskini. Wanaosha mikono yao wakitumia bomba ndogo la maji lililowekwa kwenye chombo cha plastiki cha unisef kilichowekwa juu ya kiti cha buluu.

Eneo la ajali mbaya barabarani ambapo basi na lori la mafuta zimegongana. Sehemu ya mbele ya basi iliharibika kabisa huku lori likionekana nyuma yake watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la ajali.

Kuna shamba kubwa la chai ambalo linaonekana kuwa na afya yenye rangi ya kijani kibichi, vifuniko vya mawingu vilivyo jaa rangi ya waridi na machungwa vinasambaa kote angani vikikamilisha mazingira ya utulivu ya machweo.

Tangazo linaloonyesha tumbili akiwa ameshikilia na kunyonya na majani ya plastiki kutoka kwenye kikombe cha plastiki. Kuna ujumbe mkubwa ulioandikwa Keep Plastics Off Our Parks ; Weka Plastiki Mbali na Mbuga Zetu, nembo ya Kenya Wildlife Service.

Eneo la makaazi duni lenye uharibifu mkubwa labda baada ya moto. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu na majengo yaliyoteketea na uchafu uliotawanyika. Watu wanatazama uharibifu huo, baadhi wameketi katikati ya nyumba zilizobomoka.

Ukulima wa shamba kutumia jembe la mkono wa nyuma. Udongo unaonekana ukitikisa na kurushwa juu kuashiria shughuli ya kulima inayofanyika kwa nguvu. Sekta hilo linaendelea mbele likiacha udongo uliofunguliwa tayari kwa kupanda mazao. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na ulio ikionyesha ni eneo la mashambani. Hili ni mifano ya kilimo cha kisasa.

Mkulima akitumia wanyama kuvuta plau kwenye shamba. Mkulima huyu ameshika plau na anatembea nyuma ya ng'ombe walio unganishwa. Wanacho kifanya ni kulima ardhi kwa ajili ya kupanda. Ardhi iliyo limwa inaonekana yenye rangi ya udongo mweusi.

Mtu akiwa anamimina sabuni ya maji kwenye kiganja chake kutoka kwenye chupa ya sabuni. Mkono wake uko karibu na sinki, jeupe lenye bomba la maji, hii ni ishara ya maandalizi ya kunawa mikono, kwa ajili ya usafi na, kujikinga dhidi ya maambukizi ya magonjwa. Usafi wa mikono ni muhimu hasa kabla ya kula, au baada ya kutoka chooni.

Watu wawili wa usafi wakiwa katika eneo la wazi wakifanya kazi ya kuzoa tak. Wamevaa sare rasmi za usafi zenye mistari ya kung'aa kwa usalama kujikinga. Wana tumia vifaa koleo au rungu ku ondoa taka zilizotupwa ovyo . Nyuma yao kuna nyumba za mabati na miti.

Mimea ya mahindi ikimea shambani, mimea hiyo imenyooka vizuri na ina rangi ya kijani kibichi, ishara ya afya njema na ukuaji mzuri. Udongo unaonekana kuwa na unyenyenyevu kiasi, unaosaidia ukuaji wa mimea. Picha inaonyesha mandhari ya kilimo chenye matumaini ya mavuno mazuri.

Wanaume wawili wakipakua au kupanga masanduku ya kadibodi kutoka kwenye lori. Kuna masanduku mengi yamejaa na masanduku mengine yameanguka. Wanaume hao wanaonekana wanafanya kazi ya kupanga au kusafirisha bidhaa.

Mafuriko makubwa mitaani ambapo maji mengi yamejaa barabarani na kufunika magurudumu ya magari. Magari haya, ikiwemo lori kubwa, yamekwama ndani ya maji. Watu wengi wamekusanyika na baadhi yao wanajaribu kutembea au kusaidia katika maji hayo.

Uwanja mpana wa mchezo wa golfu kuna eneo la nyasi iliyokatwa fupi ambalo lina bendera nyeupe na karibu na hapo kuna matuta ya mchanga miti mingi inaonekana nyuma na nyasi ni za kijani kibichi

Mstari kwenye fremu ya chuma ya kijani ,ambayo imewekwa shambani katikati ya mimea ya mahindi. Maindi haya yanaonekana kuwa yamevunwa na kupangwa kwa ajili ya maonyesho au mavuno kwa ajili ya mavuno. Nyuma ya fremu hiyo kuna kibao chenye maandishi kinachoashiria kuwa hili ni shamba la majaribio au mafunzo. Udongo ni wa rangi nyekundu.

Lori au basi jeusi lililo tuama barabarani likitoa moshi mweusi. Mtu mmoja amesimama mbele ya picha akimtazama huku amevaa kofia nyeupe. Watu wengine wachache wanaonekana nyuma kwenye barabara na pembezoni mwa barabara.

Huyu akimwaga maji kutoka kwenye ndoo nje ya mjengo. Maji mengi yako chini, yakionekana kujaa hadi ndani ya jengo. Mmoja wao amevaa barakoa, ishara ya kujilinda, huwenda dhidi ya vumba au magonjwa. Tukio hili laweza kuwa shughuli ya kusafisha baada ya mafuriko au kuondoa maji yalituama ndani ya mjengo. Hii ni kazi ya usafi na uokoaji wa mazingira.

Hospitali linaloitwa medical and Kenza hospital lenye rangi ya zambarau na nyeupe. Jengo lina mlango wa kuingilia wenye milango ya chuma na maandishi yanayoonekana wazi. Gari dogo jeupe limesimama karibu na lango la kuingilia. Mazingira ya hospitali ni safi na miti ya kijani imepandwa upande wa kulia ikiashiria eneo tulivu na inayowajali afya ya kijamii.

Hospitali inayoandikwa saint Paul's hospital . Jengo lina rangi ya manjano. Lina lango la kuingilia lenye milango ya chuma au ua wa chuma unaozunguka sehemu ya mbele. Kuna mimea na miti midogo inayopamba eneo la hospitali na mazingira yanaonekana kuwa safi na ya utulivu. Mandhari hii inaashiria huduma za afya, zinazopatikana katika eneo la jamii.

Maduka tofauti, upande wa kushoto kuna duka dawa linaloitwa Gathiaini Pharmacy, na katikati kuna duka kubwa lenye bango la kijani, linalosomeka, Kosmat shop for less . Mbele ya jengo kuna uzio wa chuma na barabara inayopita. Watu wanaonekana wakitembea na wengine wakiwa kenye pikipiki, huku mazingira yakionyesha shughuli za mbele za mji.

Ameketi kwenye kochi jekundu ndani ya jengo, amepigwa picha karibu na bango la Arise Hospital lenye maandishi. Bango linaonyesha huduma za hospitali io ikiwemo matibabu ya mgonjwa nje na wa ndani na ina elekeza upande wa kulia. Mwanamke uyo amevaa sare ya hudhurugi.

Tai dogo linaloitwa wama hospital. Kuna lango la chuma lililofungwa lililo na ukuta nje una maandishi ya jina la hospitali kwa rangi ya buluu. Ndani kuna anga safi lenye mawingu mepesi na ndani ya eneo la hospitali kuna majengo madogo yenye milango ya kahawia na mabati. Mazingira ni safi ya kawaida na ya kupitika kwa urahisi.

Taasisi ya afya iliyoandikwa ahf plaza yenye orodha ya vitengo mbalimbali kama vacancy clinic, wellness center, ahf Kenya, ahf Africa, headquarters na ah management. Chini kuna namba ya simu. Pembeni mwa bango wamesimama watu wawili, mmoja amevalia sare za usalama ni mwanamke.

Simpak Medical Center . Kituo cha afya. Kinacho toa huduma za matibabu. Kibao chake kinaonyesha kwamba kituo hiki kinafanya kazi saa 24. Na kuna orodha ya huduma zinazo tolewa kama vile ipimu. Matibabu na ushawari wa kiafya. Bila kituo kuna viti na mabango ya matangazo. Hii ni sehemu ya huduma za afya katika mtawa biashara.

Jengo lenye bango linalosomeka red market pharmacy. Bango ni rangi buluu yenye maandishi meupe na kuna alama ya kijani ya jani upande wa kushoto. Dirisha la mbele linaonyesha bidhaa za afya na kuna mtu anayeingia au kutoka dukani. Nje ya duka kuna biashara nyingine inayoonekana kama group child. Mazingira yanaonyesha eneo ya biashara yenye shughuli nyingi.

Gari la wagonjwa lililoelekezwa mbele ya jengo la hospitalini . Mgonjwa ameketi kwenye kiti karibu na jengo. Mlango wa gari la wagonjwa wa nyuma, umeachwa wazi na inaonekana gari limeegeshwa upande wa barabara.

Daktari akitumia mashine za hospitalini daktari huyu amevalia koti la buluu na glavu za buluu anashikilia kifaa na vidole vyake vikiwa vimeelekezwa kwenye mashine inayoonekana kuwa ya matibabu

Afya au shule ikiwa na vifaa vya kisayansi na dumuia ya kisasa aina ya olimpise cx21 iliwekwa mezani kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli ndogo penye kuna incubator au venye mabara ya rangi ya buluu inaoorodhesha kama course lab inaotumika kuhifadhi au kukuza sampuli kwa joto.

Kundi la wataalamu wa afya watano wakiwa wamevalia sare za upasuaji na kofia za buluu. Wamekusanyika karibu na mashini za matibabu ya kisasa. Kiongozi wa kikundi, mwanaume mrefu mwenye kofia ya buluu anafundisha au kueleza kitu kwa mwenzake.

Kwenye matibabu ndani ya chumba cha afya au hospitalini. Kuna meza ya chuma safi na juu yake kuna boksi la glavu. Kwenye ukuta kuna vikasha vya plastiki vya rangi tofauti vilivyopangwa mstari, kila kimoja kikiwa na vifaa maalum kama sindano, chupa ndogo za dawa na vifaa vya tiba. Pembeni kuna chupa kubwa za dawa au maji ya usafishaji.

Barakoa akipokea chanje kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa muhudumu wa afya. Watu wengine waliovaa barakoa pia wanaonekana nyuma wakifuatilia tukio hili. Hii inaonyesha kampeni ya afya au kampeni ya chanjo dhidi ya magonjwa kama covid 19 inayolenga kulinda jamii hii.

Wataalamu wa afya watatu, wawili wakiwa katika wodi ya hospitalini. Daktari mwanamke anashikilia picha ya X-ray na anaonekana kumwelekeza jambo daktari mwingine. Mgonjwa amelala kitandani karibu na kwa mbali kuna mtaalamu mwingine wa afya.

Katika chumba cha hospitali au kliniki kuna watu kadhaa waliovaa sare za rangi ya buluu wanaonekana kuwa wahudumu wa afya au wanafunzi wa udaktari. Mmoja wao anaandika kwenye daftari mwingine anasimama na mikono kiunoni .Katika nyuma kuna meza yenye vifaa vya matibabu na ukuta wa rangi ya pinki na nyeupe.

Mhudumu huyo aliyevaa sare za hospitali na kofia ya upasuaji akiwa ameketi mezani na akiandika kwenye fomu. Juu ya meza kuna sanduku la vifaa vya matibabu viliyoandaliwa kwa uangalifu, vikiwemo lenzi za macho, chupa ya sindano, na vifaa vingine vya uchunguzi. Mazingira yanaashiria shughuli ya kiafya, huenda ni maandalizi ya huduma ya uchunguzi wa macho au tiba ya kliniki.

Kundi la wanaume wanne ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au duka la dawa. Wawili wao wamevaa makoti ya kijani yenye vitambulisho na wote wanne wamevaa barakoa . Mmoja wao anashikilia daftari na anaonekana akichukua maelezo huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na yeye.

Hii ni hospitali au kituo cha afya. Kwa mbali, kuna mhudumu wa afya ameketi kwenye dawati, akifanya kazi kwenye kompyuta. Karibu kwenye kamera, kuna mafaili mbalimbali ya rangi tofauti yaliyoandikwa, ikiwemo faili la kijani iliyoandikwa R.M.S Spring File. Mazingira inaonekana kuwa ya kazi ya utawala au usimamizi wa taarifa za magonjwa.

Chumba kinachoonekana kama ofisi au kliniki, kuna wanaume watatu, mmoja amekaa kushoto, mwingine amekaa nyuma ya dawati kulia akishika simu na katikati kuna mzee amesimama akitumia fimbo mbili za kutembelea. Kuna chombo cha kunawia mikono na meza chache.

Mikono ya watu wawili wakiwa wamevalia glovu wakichanganya vitu vya matibabu mmoja anashikilia chupa ndogo na mwingine anashikilia kitu kinachofanana na pamba au gauni huu unaweza kua utayarishaji wa sindano au bendeji.

Kutumia kifaa cha CTG kupima mapigo ya moyo ya mtoto tumboni na mikazo ya mzazi kwa mama mja mzito. Mama amelala kitandani na tumbo lake limefunikwa na shuka ya kijani. Kifaa kinaonyesha data kwenye skrini. Wanafunzi au wauguzi wanasimama karibu wakifuatilia mchakato wa uchuguzi kwa makini. Hii ni hali ya ustaini au mafunzo ya kliniki.

Watu waliokusanyika nje ya jengo, wengi wao wakiwa wamevalia sare za kazi, hasa sare za kiafya au hospitalini . Watu hawa wanaonekana kusikiliza kwa makini mtu aliye mbele yao akizungumza. Mandhari yanaonyesha kuwa tukio linafanyika katika eneo la taasisi au hospitalini, likiwemo lango la kuingilia lenye mabango ya maandishi.

Havya aliyevaa shati jeupe akimshika mtoto mchanga amelazwa kwenye kifaa maalum hospitalini mtoto amefunikiwa na blanketi lenye miraba miekundu na nyeusi karibu na mtoto anasimama mwanamke aliyevaa vazi lenye maua na bangili.

Mwanamme mweusi akiwa na majonzi au amefadhaika ameshika kichwa chake. Ameketi mbele ya mwanamke ambaye anaonekana mtaalam wa ushauri akimwangalia huku akishika karatasi kwenye ubao kubeba. Wanaonekana wakiwa katika kikao cha ushauri nasaha.

Mandhari ya mafunzo ya mtandoaini kupitia google meet . Mafunzo hayo yanaanza jumatatu, tarehe sita, februari 2022, kuanzia saa mbili usiku hadi saa tatu usiku. Mada ni Prevention of rise of mental health issues among adolescents and youths , mwendeshaji ni James Kimani Njuguna.

Tangazo la mtandaoni la kipindi kinachoitwa Foundations of Wellness kinachoendeshwa na Gregory Maura; mwanasaikolojia. Kipindi hiki kitafanyika alhamisi, Aprili sita, kuanzia saa moja na nusu hadi saa tatu jioni.

Chanjo cha oma ya manjano kilichoandikwa stamaring. Ni dawa ya sindano inayopatikana kwa maelezo ya daktari pekee na imeandikwa kuwa ni yellow berio vaccine life stabilised. Kisanduku kinaeleza kuwa kina dosi moja ya sindano pamoja na sindano ya kuchanganya. Chanjo hii hotolewa kwa njia ya chini ya goti au ndani ya misuli.

Viushao ya chuma iron kutoka kwa kampuni ya Nature Made, chupa ni ya kahawia yenye kifuniko cha ganjo na maandishi rangi tofauti na dosi ya 65 mm kwa kila kidonge, ikieleza kusaidia upungufu wa madini ya chuma na kutengeneza chembe nyekundu ya ndamu na vidonge mia moja hamsini.

Bango lenye maandishi Menstruation is normal for girls likiwa limewekwa kwenye bustani. Mbele kuna majani marefu ya kijani kibichi. Nyuma kuna wasichana wawili wamesimama kwa mbali, ingawa sura zao hazieleweki wazi.

Kundi la wanawake na watoto wakiwa wameketi chini kwenye nyasi. Baadhi ya wanawake wamebeba watoto wao. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao, amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kuwa shule au hospitali.

Mikono miwili iliyofunuliwa kuelekea mbele kana kwamba inajikinga au kuzuia kitu. Picha inaashiria uoga, unyanyasaji au ombi la msahada. Chini kulia kuna nembo enye maandishi BEDS SU .

Mkono umeshika paketi kadhaa za mipira ya kondomu aina ya pasande zenye rangi tofauti kama buluu, zambarau, njano na pinki. Paketi moja ya buluu ina maandishi light blue ikionyesha kuwa ni kondomu iliyo na kiasi kidogo cha vilainishi. Mtu yuko ndani ya jengo lenye sakafu ya rangi ya buluu.

Keti kwenye viti safu kwa safu ndani ya ukumbi uku wakishikana mikono kwa mfululizo. Tukio hilo linaonekana kuwa la mshikamano maombi au mazungumzo ya kijamii. Sakafu ya ukumbi imepangwa kwa vigae na mazingira yanaonekana kuwa rasmi, kushikana mikono una ashiria umoja maelewano.

Mwanamke mjamzito akishika tumbo lake. Mwanga unamwangazia mwanamke huyu kutoka juu na kwa mbali inaonekana kuna ukuta wenye giza. Hii inaonyesha mama anatarajia mtoto hivi karibu.

Sanduku la kondomu la Kiss Classic. Sanduku lina rangi ya bluu na lina maandishi meupe kwenye sanduku kuna maneno dkt, kiss na classic na pia kuna mdmo wa bluu wa mwanamke. Unasema kuna kondomu tatu.

Kundi la wasichana wanne, wakiwa wamesimama karibu, wakiwa wamekubatiana. Wote wamevaa sare za shule zinazofanana zikiwa na sketi au gauni za kijani kibichi na mashati meupe. Picha imepigwa kwa karibu ikilenga sehemu ya juu ya miili yao. Wanaonekana kuwa marafiki na wenye furaha, wakifurahia urafiki wao.

...watatu wakiwa wamesimama mbele ya bango la matangazo wakitabasamu wakishikilia bidhaa ya usagi wa kike aina ya GPENT. Wamevaa vitambulisho shingoni ikiashiria kuwa wako katika tukio rasmi au kampeni ya kijamii. Magari ya nyuma ina nembo na maandishi ya matangazo yakionyesha kuwa hili ni tukio la kuhamasisha usafi wa hedhi au kuwawezesha wasichana.

Wanawake wawili wanaonekana katika majadiliano au mafunzo mmoja wao amevaa shati ya rangi ya samawati na anaonyesha picha kwenye daftari mwanamke mwingine yuko nyuma ya kiti na mbele kuna mwanamke mwingine amekaa na amevaa shati yenye michoro ya duara akiangalia daftari lake.

Wakiwa wamekumbatiana kwenye tukio la hadhara wakitazama mbele kwa furaha. Mmoja wao ameshika bendera ya rangi ya upinde wa mvua inayotambulika kimataifa kama ishara ya LGBTQ plus . Wanazungukwa na watu wengine na mabanda mekundu kuashiria afya au maandamano ya kijamii yanayohamasisha usawa, upendo na mshikamano.

Kundi la vijana watano wamekaa wakizunguka meza wakijadiliana au kushirikiana kwenye kazi flani ya kielimu, wanaonekana kwa andika na kusoma vitabu na kartasi. Meza imetandikwa kwa kitamba chenye maua na mazingira chungwa ina onyesha ni darasani au kwenye mafunzo. Hii ni picha ya ushirikiano na kazi kwa pamoja katika kujifunza.

Muuguzi mwanamke amevaa sare nyeupe akimhudumia mgonjwa aliye lala kitandani. Mgonjwa huyo ameunganishwa kwenye mashine mbalimbali za hospitali ikiwemo mashine ya kuonyesha mapigo ya moyo na mashine ya kupumua. Muuguzi amevaa kinga.

Mtu aliyevalia sare nyeupe yenye mapambo mekundu akitoa dawa ya matone kwa mtoto mdogo. Mtoto ameshikwa kwa upole na mama yake aliyeketi akiwa amevaa fulana ya pinki na kofia nyekundu. Tukio hii inaonekana kufanyika katika kituo cha afya au kliniki ya jamii na inaonyesha huduma ya chanjo.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala chini na mtaalamu wa afya ambaye amevaa barakoa, akimfanyia uchunguzi wa ultrasound tumboni mwake kwa uangalifu sana.

Mfanyikazi wa afya mwanamke, akiwa amevaa barakoa blue , na sare za huduma ya afya ya blue , akitoa dawa kwenye chupa ndogo kwa kutumia sindano. Nywele zake zimesokotwa, kwa nyuma kuna kundi la watu wamesimama, wengi wamevaa barakoa.

Hapa aliyevaa barakoa akiwa ameketi akiinua shati lake tayari kupokea chanjo kwenye mkono wake uliyo juu. Mtu wa huduma aliyevaa barakoa na jaketi ya kijani yuko karibu akijiandaa kuchukua sindano kutoka kwenye koneo la kijani buluu kwenye vifaa vya matibabu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni huduma ya chanjo.

Mwanamke amekaa kwenye mtu akiwa ameinua slivu yake ya nguo na amevaa barakoa. Mhudumu wa afya amesimama nyuma yake. Anampatia sindano labda ya chanjo. Nyuma yao kuna kantoni mbili za buluu labda ya kuhifadhi chanjo na hema au banda.

Mtu akipimwa masikio kwa kifaa cha usikivu. Mtu mwingine ameshika kichwa chake ili kifaa kiwekwe vizuri nyuma ya sikio. Anaonekana kuwa makini au mwenye wasiwasi wakati wa kipimo na yupo katika mazingira .

Mwanamume mweusi akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali yupo ameketi na amejifunika na blanketi la buluu chini karibu naye kuna beseni la kijani chumba kinaonekana kuwa wazi na kuna vitanda vingine viwili ambavyo havija

Mwalimu mwanamke akifundisha darasani. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi wenye maandishi yanayohusu mobile for reproductive health . Wanafunzi wameketi kwenye viti wakimsikiliza na baadhi yao wakionekana wakichukua maelezo. Meza ya mbele.

Kundi la wataalamu wa afya sita, ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi hospitalini. Kuna mama ameketi kwenye kitanda na amebebea mtoto mchanga na kuna muuguzi au daktari amesimama karibu naye akimsaidia. Nyuma yao kuna daktari mwingine akimchunguza mgonjwa.

Kundi la watu, wakiwemo wanawake na watoto, wamekaa kwa foleni kwenye ukumbi mrefu wakisubiiri huduma. Baadhi ya watu wamevaa barakoa, inaonekana kama wanasubiri kwenye kituo cha afya au kliniki.

...akitiwa alama ya wino kwenye kidole kidogo kwa kutumia kalamu maalum. Mtu mzima aliyevaa fulana ya manjano huenda ni mhudumu wa afya anashikilia mkono wa mtoto kwa uangalifu. Tukio hili linaashiria zoezi la chanjo au kampeni ya afya ya jamii. ambapo alama ya wino hutumika kuonyesha kuwa ambao wameshapokea huduma.

Mwanamke aliyevaa kitambaa kichwani akimchunguza mtoto mdogo ambaye analala, labda akimpa matone ya dawa. Mwanamke mwingine amemshika mtoto huyo, wengine wawili wamesimama nyuma yao, mmoja wao akishikilia kitu. Hii inaweza kuwa tukio la afya ya jamii.

Askari wa haki akimtembelea mtoto aliye lazwa hospitali ana inama kwa upole kuzungumza na mtoto huyu, huku mama wa mtoto akiwa pembeni akitabasamu. Wapo ndani ya wodi ya watoto wenye vibanda ya chuma, mita bluu na michoro ya wanyama na maua ukutani.

Mwanamke akishimka mtoto mchanga na mwanamke mwingine ambaye labda ni mfanyikazi wa afya anampa mtoto huyo chanjo ya mdomo au dawa. Tukio hilo inafanyika nje kwenye eneo lenye udongo. Mwanamke mwingine amesimama nyuma na kuna meza ndogo ya plastiki karibu.

Aliyevaa maski ya uso akiwa ameketi kwenye meza ya mviringo ndani ya hema ya hudumu. Anaonekana kuzungumza na mama mwenye mtoto mchanga. Kwenye meza kuna karatasi, chupa ya sanitiser na maski ya ziara. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kituo cha huduma za afya au ushauri ambapo mwanamke huyu anaweza kuwa mhudumu wa afya au mshauri akitoa msaada wa elimu.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo au dawa. Mama wa mtoto amemshika mtoto huku akimuangalia muuguzi kwa makini. Muuguzi amevaa sare nyeupe na nyekundu na ana miwani huku mama amevaa kofia nyekundu na sweta ya waridi.

Jengo la vyoo vya wasichana lililopakwa michoro na maandishi ya elimu ya afya. Kuna ujumbe kuhusu usafi wa vyoo ,kunawa mikono na maji safi ni maelezo yanayosisitiza umuhimu wa kunawa mikono kwa sabuni kabla ya kula na baada ya kutoka chooni, kunywa maji safi yaliyochemshwa na kuweka choo safi ili kuepuka magonjwa.

Mtoto mdogo aki pokea chanjo kutoka kwenye bega lake la kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya. Msichana amevaa nguo ya rangi ya bluu na nyekundu yenye mapambo na ana angalia chini. Mhudumu ana onekana makini huku akishika sindano, una onyesha ni dhamini ya afya.

Watoto wakitabasamu kwa furaha huku wakionyesha mikono yao iliyo jaa povu la sabuni ishara kuwa wako katika zoezi la kunawa mikono. Wamevaa mavazi ya kawaida na wako nje kwenye mazingira yenye miti mingi picha inayoakisi kampeni au elimu ya usafi wa mikono ambayo ni muhimu katika kudhibiti magonjwa na kulinda afya hasa kwa watoto.

Daktari amevaaa sare na barakoa akimchanja msichana mdogo aliovaaa sare ya shule ya msingi ya rangi ya zambarau na nyeupe, watu wawili wamevaa barakoa za usalama wa kifuatilia karatibu za kiafya, chanjo lina tolewa katika mazingira wazi na ina onekana kuwa sehemu ya kampeni ya afya shuleni, meza ilio mbele ina vifaa vya matibabu.

Ya kiasili akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni na barakoa, akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa muhudumu wa afya aliyevaa sare ya UNICEF na barakoa. Tukio hili inaonekana kufanyika katika eneo la rasmi, ikiashiria kampeni ya afya kama vile utoaji wa chanjo dhidi ya magonjwa kama COVID-19 . Mazingira yanaonyesha ushirikiano wa jamii za asili na mashirika ya afya.

Watu waliovaa barakoa na baadhi wamevaa mavazi ya kujikinga wakisimama kwenye eneo la wazi la majani, inaonekana ni hafla au tukio la kiafya, labda kuhusiana na utoaji wa elimu ya afya, au kampeni ya dhidi ya ugonjwa kama vile Covid- 19 . Mtu mmoja aliye hapo mbele, anaonekana kupiga makofi, huenda ni sehemu ya shukran, au pongezi.

Kundi la watu wengi, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamekusanyika nje ya jengo, wengine wamevaa mavazi ya kitamaduni. Mtu mmoja labda mfanyikazi wa afya amesimama karibu na meza na anahudumia watu. Watu wengi wanaketi chini. Inaonekana ni kituo cha huduma za jamii.

Mtu mwenye upele mkubwa na uvimbe wa duara kwenye ngozi, dalili zinazifanana na ugonjwa mandipose . Ngozi inaonekana ina uvimbe ulioenea kwa wingi hasa sehemu za juu za mikono. Upele huu unaweza kusababisha maumivu, kuwashwa au homa na mara mingi ni dalili za maambukizi ya virusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mtu yuko nje na amevaa suruali fupi ya rangi nyeupe. Picha hii inaonekana kuwa ya kitabibu.

Choo lenye paa la bati ya buluu lililojengwa katika mazingira ya miti. Kwa jengo kuna bango kubwa lenye ujumbe wa afya kuhusu kunawa mikono. Bango lina nembo za mashirika kama USAID, UNICEF, IFH na serikali ya Kenya. Pia kuna picha ya mtu akimsaidia mtoto kunawa mikono kwenye bomba la maji. Ujumbe unahamasisha usafi na kuokoa maisha kwa kunawa mikono kwa sabuni.

Kundi la watu, wengi wakiwa wanawake wakiwa wamevalia fulana za kijani na koti za usalalama za buluu. Wameshikilia vifaa vya kielektroniki labda kompyuta ndogo za mkononi au simu mairi na wanatabasamu. wanaonekana wako nje.

Mhudumu wa afya amevalia koti jeupe akimpatia mtoto mchanga dawa au chanjo akitumia kifaa kidogo chekundu kuteremsha matone. Mama wa mtoto amevaa koti la rangi ya waridi na shanga nyeupe na ameshikilia mtoto huyo kwa

Mwanamke akichukua mchanga kutoka kwenye chuo cha kibiolojia, mwanamke huyu amevaa fulana ya mistari na suruali ya bluu. Hii inaonyesha matumizi ya chuo cha kisasa ambacho huchakata kinyesi na kukigeuza kuwa mbolea ya mimea.

Kundi kubwa la watu wakiwemo vijana na watu wazima wamkusanyika nje wengi wao wamevaa barakoa na wamenyoosha mikono yao juu kwa furaha au ishara ya kushiriki wengine wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama nyuma inaonekana ni tukio la kijamii au mkutano wa engen

Majani mabichi na yenye afya ambapo mwanga wa jua unapenyeza ukipitia matawi ya miti na kutengeneza miale ya mwanga inayoangaza kwa uzuri. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya asili, tulivu, na safi yakionyesha uzuri wa mazingira ya kijani. Hii ni ishara ya umuhimu wa uhifadhi wa misitu na mazingira kwa maisha bora ya viumbe na binadamu.

Mti mkubwa wenye matawi mengi ikionekana kutoka chini kuenda juu. Majani yake ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Gome la mti linaonekana kuwa na rangi ya kijivu na lina muundo wa kufuatana. Sehemu ya chini ya picha.

Mmea madogo wenye majani mapana ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kuwa na matundu na yamechoka. Ardhi inayoizunguka ina udongo wenye rangi ya kahawia. Jua linaonekana kwa mbali.

Mchango wa machungwa ukiwa shambani umezungukwa na mimea mingine ya porini ,majani ya mimea huu ni rangi ya kijani kibichi yakiwa yamesimama vizuri ishara ya afya mzuri wa mimea ,hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali na anga ni safi yenye rangi ya buluu kuna kijiti upande wa kushoto kinachoweza kuwa msaada wa kuimarisha au alma ya mipaka.

Matawi mengi ya majani mabichi. Mti umeota katika mazingira asili enye mimea nyingi ya kijani ikizunguka siha lake. Anga ni ya buluu ishara ya hali ya hewa nzuri na enye jua. Mti unaonekana kuwa wa umri mkubwa kutokana na unene wa shina.

Mimea ya mbarika iliyokomaa ikiwa na majani mapana ya kijani yenye mikunjo kama nyota. Matawi ya mimea hiyo yana rangi ya zambarau nyekundu. Mandhari ya shamba inaonyesha uoto asili, miti mirefu ya kijani na mwanga wa jua unayopenya angani kuonyesha kuwa ni mchana na hali ya hewa ni nzuri. Mazingira ni ya kijijini na mimea inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Shamba la mahindi. Mahindi yameanza kukauka yakiwa na rangi ya kijani na kahawia. Anga la bluu linaonekana wazi juu ya mimea hiyo na inatia ishara kuwa mavuno yanakaribia kuvunwa kwa wakati unapohitajika.

Muuzaji wa mimea ya dawa labda mtaalamu wa tiba asili ana mizizi nyingi ya mimea na dawa nyingi za asili zimewekwa kwenye meza. Watu wawili wanaonekana wakishughulika na mimea hiyo. Wamekaa kando ya jengo lenye ukuta wa matofali.

Mti mkubwa wenye majani ya kijani kibichi na matawi mengi ,sehemu ya juu ya shina la mti imevunjika na kuna matawi mengi yenye majani . Anga la buluu inaonekana juu ya mti inawezekana mti huu umetunzwa kwa kukatwa matawi.

Ni katika shamba au eneo la wazi lenye mimea mingi na majani ya mmea huu yanaonekana kuwa na dalili za kudhoofika yakiwa yamepindua na mengine yakionekana kukauka. Mwanga wa jua unaangaza kwa nguvu ukionyesha kuwa ni wakati wa mchana. Kando ya mmea huu, kuna miti mikubwa inayotoa kivuli. Eneo hili linaonekana kuwa ni la kilimo au bustani ya nyumbani.